Minazi mingi iliyojipinda ina patikana katika bahari ambayo ikona mchanga uliokuwa msafi, na maji yake yanaonekana masafi ambapo mawimbi yanapiga kwa kasi. Na mahali hapa panaonekana kuwa na ngazi ambayo ni ya kupanda juu.

Mwanaume mwenye shati nyeusi na kofia nyekundu aliyevalia karatasi mkononi, ili adumishe usafi anapouza mkate wa sinia na viazi, kando yake kuna mwingine aliyeketi chini ya hema yenye mistari ya kijani.

Wanawake wawili waliovalia mavazi meupe na barokoa kilemba, wanakoroga maziwa. Nyuma yao kuna mzungu aliyezuia kamera ili kuwachukua picha. Kwa mlango wa samawati kuna mwingine leo vaa nguo yenye madoa mekundu.

Wanawake wawili, mmoja aliyesimama kando ya mwingine aliyevaa kilemba cheupe. Ameshikilia kisu wanaonekana kutaka kukata mmea wa mandizi ambao bado hawajaiva. Hawa wamesimama shambani na nyuma yao kuna kifurushi kikubwa cha yaliokatwa.

Kipande cha shamba kina magugu pande mmoja pengine pameliwa tayari kwa upanzi wa chakula. Pembezoni kuna mimea ya migomba inayo zaa mandizi na anga ina mawingu nyeupe inayo ashiria kuwa hakuna mvua karibuni itanyesha katika eneo hili.

Juu ya meza ya mbao, kuna sahani ya mraba ambao ndani yake ni pilau. Iliyoandaliwa kwa mchele, viazi, karoti iliyokatwa vipande vitatu, limau, nyama na kuna kibakuli cha pilipili pembezoni mwake.

Mti huu unaitwa mgomba na umezaa mandizi mengi ambayo yanaweza kuliwa yakiwa mabichi au yangojewe kuiva. Kivyovyote yanaleta virudishi katika mwili na inasaidia kuepuka magonjwa mengi ambayo yanaharibu afya.

Juu ya meza kuna; sahani yenye samaki wa kuchomwa, limau, tomato na kitungu zilizokatwa vipande vidogo vidogo. Kando yake kuna sima, vijiko viwili vya chuma na kibakuli chenye mchuuzi uliopikwa kwa ustarabu.